Mwanamume anatazama kompyuta mpakato yenye picha ya mchoro wa biashara. Kikombe cha kahawa na glasi viko mezani. Anaonekana akitafakari huku akifuatilia mada hiyo.

Mtu anaendelea na masomo akiwa nyumbani, akitumia kompyuta ya mkononi. Mhathiri anaonekana kwenye skrini, akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Mwanaume anafanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta yake ndogo huku, akichukua maelezo kwenye daftari. Amevalia shati la miraba akionyesha tabasamu la kuridhika.

Wasichana wawili wadogo wamejilaza kitandani wakitumia kompyuta mpakato, mmoja anaonekana kuchoka amelala kando yake huku mwingine akishika kompyuta.

Mwanamke na mtoto wamekaa karibu wakiwa wamevaa vipokeasauti vya maskioni na kutazama kompyuta ndogo. Mwanamke anatabasamu usoni huku mtoto akionekana makini.

Wasichana watatu wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato. wanatumia kompyuta kujifunza au kufanya utafiti pamoja. Teknolojia inaendelea kubadilisha jinsi tunapata maarifa na kuwasilisha.

Mtu anatuma ujumbe kwenye kompyuta yake ndogo . Skrini inaonyesha neno e-learning likiashiria matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta mkononi akiwa mezani. Glasi ya maji na karatasi za kazi zinaonekana karibu naye.

Mwanamke ameketi kwenye Kochi akitumia kompyuta mpakato. Nuru ya jua inaangaza ukuta ikionyesha mazingira tulivu.

Wanafunzi wawili wa kike wameketi kwenye meza na kompyuta za mpakato, wakisoma kwa makini. Mmoja amevaa hereni nyeupe na shati la mikono mirefu huku mwingine akitumia vipokea sauti vya masikioni.

Kompyuta ndogo imewekwa mezani na inaonesha maneno E-Learning na kofia ya kuhitimu. Karibu na kompyuta kuna kikombe cha kahawa na mmea wa mapambo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha ngozi akitumia kompyuta yake ndogo . Nyumbani kwake kumepambwa kwa mapambo na samani za mbao.

Mwanamke anahudhuria mkutano wa video kutoka nyumbani akiwa ameketi kwenye dawati lake kompyuta ya mkononi inaonyesha washiriki wengine wa mkutano.

Mwanamke mweupe mwenye nywele za dhahabu anatabasamu mbele ya kompyuta ndogo akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Amevalia koti la samawati akionyesha taaluma.

Shule mpya ya kibinafsi zinakumbatia matumizi ya mitandao ya kidijitali katika ufundishaji. mtoto ameketi mbele ya kompyuta ndogo akisoma na mwalimu wake kupitia video.

Mtoto mweusi amekaa mezani akiwa amevaa vipokeasauti akitazama kwenye kompyuta. Anaonekana akisoma kwa makini akiwa na kalamu mkononi na daftari wazi mbele yake.

Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti , wakishiriki kikamilifu darasani. Baadhi yao wamenyanyua mikono juu, wakionyesha kuwa wako tayari kujibu maswali.

Mwanamke mchanga amekaa mbele ya kompyuta akiwa amevaa sweta ya machungwa na miwani. Anaonekana kuzingatia kitu kwenye skrini.

Darasa lenye meza na viti vingi limepangwa kwa ajili ya wanafunzi , likionyesha mazingira safi na tayari kwa masomo. Kila dawati lina kiti chake kikiashiria utaratibu na utulivu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani. Timu mbili zinapigania mpira huku mashabiki wakishuhudia kutoka jukwaani.

Hii ni jukwaa iliyojaa viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu zinazopanda. Kila kiti kina dawati dogo la kuandikia. Mandhari inaashiria ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa.

Chumba cha kulala kina kitanda chenye chandarua, nguo za kulalia za kijani na kabati kubwa la mbao. Msalaba umening'inia ukutani ukikamilisha mazingira rahisi ya malazi.

Chumba kina meza ndefu zilizofunikwa na vitambaa vyeupe kikiwa na viti vyenye migongo ya zambarau. Kuna ubao mweupe na televisheni ukutani labda kwa mafunzo.

Wanafunzi wamekusanyika katika ukumbi wa mihadhara wakihudhuria somo au mkutano muhimu. Wameketi kwa umakini kwenye viti vyekundu vilivyopangwa. Wanafuatilia shunguli inayoendelea.

Madarasa ya zamani yamejaa madawati na viti vya mbao yakisubiri wanafunzi. Ubao mweusi na ramani ya dunia ukutani vinakamilisha taswira ya mazingira ya kujifunza.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti vya samawati, wakitumia kompyuta. Kila mmoja anaonekana akizingatia kazi yake. Chumba kinaonekana kama maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo ya teknolojia.

Majengo marefu yenye viti na meza nyingi zilizopangwa vizuri inaonekana. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia yakionyesha milango miwili upande wa kulia na ubao mweupe mbele..

Mito miwili yenye mistari ya kijivu na nyeupe imelala juu ya kitanda cheupe. Kitanda kinaonekana safi na kimetandikwa vizuri kikiashiria utulivu.

Darasani kuna madawati ya mbao yaliyopangwa vizuri yakisubiri wanafunzi. Ubao mweusi upo pembeni na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha.

Chumba kidogo kina ukuta wa rangi dhahabu, na blanketi nyekundu yenye miraba. Kitanda kimoja kimetandikwa vizuri na dirisha lina pazia la kahawia.

Watu wengi wamekaa katika ukumbi mkubwa wa mihadhara, wakifuatilia somo au mkutano. Wengine wanatumia kompyuta ndogo huku wengine wakiandika maelezo.

Jengo hili la ghorofa tatu lina urembo wa kisasa na madirisha makubwa, likizungukwa na miti mirefu na bustani zilizopambwa. Bustani ndogo yenye miti inapamba eneo la mbele.

Majengo ya shule yamejengwa kwa mtindo wa kizamani. Madawati ya kahawia yamepangwa kwa safu yakionyesha kuwa darasa liko tayari kwa masomo.

Chimba kikubwa chenye kompyuta nyingi kimepangwa kwa ajili ya wanafunzi au wafanyakazi. Mstari wa kompyuta unaonekana upande wa kulia ukiwa na viti vilivyopangwa vizuri.

Chumba cha kulala chenye rangi ya manjano kinajivunia kitanda kimoja chenye shuka zenye muundo. Rafu tupu zimefungwa ukutani zikitoa nafasi ya kuhifadhi vitu.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyofunikwa na shuka za kijani vikiashiria malazi. Meza ya mbao na viti viwili vyeusi viko karibu. Mlango unafunguka kuelekea choo.

Mtu mzima amesimama katikati ya watoto wengi wanaolala. Baadhi wakiwa wamefunikwa. Chumba kina meza na viti vidogo na kuta zimepambwa kwa mabango ya rangi.

Jumba la kulala lina vitanda viwili vya gorofa vilivyo na matandiko meupe safi. Katikati kuna meza ya mbao na viti na pazia la samawati na kijani limefunika dirisha.

Chumba kidogo kimepangwa kwa urahisi, kikiwa na godoro la samawati lililokunjwa sakafuni. Kuna meza ya mbao na kiti , feni na taa ya usiku.

Ukumbi umejaa watu wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule za samawati na nyekundu. Wameketi kwenye viti vyekundu. Taa za samawati zinaongeza mwangaza kwenye ukumbi.

Jumba la madarasa lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri linaonekana. Ubao mweusi imewekwa mbele ya darasa .Madarasa kama haya kwa kutoa elimu bora nchini.

Kifurushi hiki cha kisasa kina chumba cha kulala , eneo la kujisomea na jikoni ndogo. Kitanda kimefunikwa kwenye shuka zenye rangi ya samawati na nyeupe.

Watu watatu wanafurahia kuogelea katika bwawa la rangi ya samawati. Mmoja anaonekana akijifunza kuogelea akiwa ameshikilia ubao wa samawati.

Huu ni uwanja wa michezo wenye kivuli kutoka miti mirefu. Umejaa watoto wakicheza mpira wa kikapu. Wengine wanacheza mpira wa kikapu huku wengine wakikimbia.

Wanaume wanacheza mchezo wa timu wakirusha mpira juu ya vichwa vyao. Wamevaa nguo za michezo wakionyesha juhudi na ushirikiano.

Kikundi cha wanafunzi wa afya wamevalia makoti meupe na barakoa wakiwa wamekusanyika karibu na mfano wa mgonjwa. Mwalimu anaonekana akiwafundisha au kuwaelekeza.

Maabara safi imepangwa vizuri. Kuna viti vinne vyeupe vilivyopangwa mbele ya meza ndefu yenye sinki. Vifaa mbalimbali vya maabara vimepangwa juu ya meza, tayari kwa matumizi.

Ukumbi mrefu wa hosteli au jengo la makazi unajitokeza. Njia ya mbao inaongoza kuelekea milango ya vyumba. Nguzo za samawati na milango zinaongeza rangi, huku miti ikionekana nyuma.

Vitanda viwili vimewekwa kwenye chumba kimoja kila kimoja kikiwa na chandarua jeupe na neti ya kuzuia mbu . Chumba hiki kinaonekana Safi na kimetunzwa vizuri.

Jengo kubwa lenye paa jekundu na ukumbi mbele linaonekana . Barabara ya lami inayozunguka ua uliopandwa vizuri, inaongoza kuelekea jengo.

Darasa lina wanafunzi na mwalimu wao. Wanafunzi wote wameketi kwenye kompyuta wakijifunza. Mwalimu anatembea katika madawati akiwasaidia.

Wanafunzi wawili wamejikita kwenye mradi wa sayansi chini ya hema. Bango la maelezo linaonekana wazi. Mwanafunzi mmoja amevalia sare ya shule yenye sketi ya miraba.

Onyesho la uthamaduni linafanyika ndani ya jengo, watu kataa wamevalia mavazi ya kithamaduni wakitembea kwa safu.

Kundi la watu linatabasumu wakiwa wamesimama karibu na ubao wa mbao unasomeka Mount Longonot summit altitude . Wamevalia nguo za kutembea milima.

Mkono wa mtoto umewekwa juu ya vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Vifuniko vya njano kijani samawati na waridi vinadhihirika.

Mwanamke anamuelekeza msichana aliyevalia kifaa kichwani. Wako mbele ya kompyuta mpakato kwenye meza nyeupe.

Mvulana mdogo mwenye nywele za afro amekaa darasani akionyesha uso wenye fikra. Vazi lake la shati la miraba linaongeza mvuto.

Mwanafunzi na mwalimu wake waejifunza lugha ya breli. Wamejikita katika shughuli hiyo wakiwa wanatumia bodi nyeupe yenye vibonyezo vya breli.

Wasichana wawili wamekaa kwenye meza , mmoja akimsaidia mwenzake anayevalia barakoa ya rangi ya waridi. Wote wawili wanaonekana kujishughulisha na mradi fulani uliopo mezani.

Mwalimu anatabasamu akiwa na wanafunzi wawili moja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanaonekana kufurahia kujifunza pamoja darasani. Wanatumia karatasi na penseli, wakishiriki kikamilifu katika shughuli.

Msichana mchanga akiwa amevalia miwani ya waridi anacheza na mchezo wa shanga zenye nyaya. Anacheka kwa furaha akifurahia mchezo wake wa kujifunza.

Maktaba imejaa vitabu huku watoto wakifurahia hadithi inayosomwa na mwalimu wao. Wamekaa chini wakiwa wamezingatia kitabu chenye picha kinachosomwa na mwalimu wao.

Uwezeshaji wa watoto wenye mahitaji maalum unaendelea shuleni. Mwalimu mwenye miwani anatumia kifaa cha kujifunzia cha braille . Watoto wengine wameketi chini wakijifunza.

Msichana mdogo anatabasamu akijifunza lugha ya ishara kutoka kwa mtu mzima. Anaonekana mwenye furaha na anafanya ishara kwa bidii. Kitanda cha sofa kinaonekana nyuma.

Kijana amevaa vipokea sauti huku akichora kwa umakini kwenye karatasi kwenye dawati jekundu. Watoto wengine wanaonekana wakifanya shughuli zao darasani.

Mwanamke na mtoto wamesimama karibu, wote wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Mwanamke ana miwani na anatabasamu huku akimsaidia mtoto. Mtoto anaoneshwa karatasi, labda akijifunza kusoma au kuandika.

Kundi la watu wazima limeketi sakafuni wakijifunza lugha ya ishara mwanamke mmoja anaelekeza huku wengine wakijaribu kuiga ishara zake wote wanatabasamu usoni.

Msichana mchanga amevaa vipokea sauti vya masikioni, huku akionekana kushangaa. Ametazama upande huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye kidevu.

Mwanamke anatabasamu akiwa amemshika mvulana kwenye kiti cha magurudumu ambaye anacheza huku lele. Msichana mdogo anaonekana akicheza na matofali ya kujenga kwa nyuma.

Mwanamke na mtoto wanachora pamoja. Mtoto anaonekana mwenye furaha akishika penseli ya rangi, huku mwanamke akimwangalia kwa tabasamu na upendo.

Mama na mtoto wanatazama kompyuta kibao, labda wakijifunza au kucheza pamoja. Mtoto anaonyesha shauku kubwa ,huku mama akitabasamu kuashiria furaha.

Hekalu la kale limejaa sanaa na historia. Mwanamke anatazama kitabu cha picha za sanaa huku mwongozaji akieleza. Turubai zenye picha za kidini zimepambwa ukutani.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa amevaa vipokea sauti masikioni anatazama kwenye kompyuta huku akiandika kwenye kitabu kikubwa.

Kijana mwemye ugonjwa wa down syndrome amekaa mezani akitabasamu kwa furaha. Mikono miwili inaonekana ikimpigia makofi ikionyesha mwingiliano chanya.

Msichana mwenye miwani mwenye ugonjwa wa down syndrome anakaa mezani akichora kwa umakini. Rangi za zambarau na nyekundu zimetawanyika kote kwenye karatasi yake zikionyesha ubunifu.

Mkono wa mtu unateleza kwa upole juu ya ukurasa wenye maandishi ya braili. Maandishi haya, yanayotumiwa na wasioona yanawapa uwezo wa kusoma na kujifunza.

Mwanaume anatabasamu na kutazama mwanamke aliyeketi kando yake, akiwa anatumia kompyuta. WAtu wengine wako nyuma yao wakionyesha mazingira ya shule, chuo au maktaba.

Mwanamke na msichana mdogo wanatenga mda wakijifunza. Wamekaa kwenye neza ndogo, msichana akishikilia kalamu akionyesha kitu.

Watoto kadhaa wenye ulemavu wanacheza mpira wa kikapu kwa kutumia viti maalum vya magurudumu. Mmoja wao anacheka kwa furaha mbele ya kamera huku mipra ya njano ikiwa imetawanyika uwanjani.

Wanafunzi mbalimbali wamesoma vitabu pamoja, wakibadilishana mawazo na kusaidiana kimawazo. Wanafurahia kujifunza katika mazingira shirikishi na rafiki.

Watoto watatu wanawake wenye tabasamu wamekaa pamoja sakafuni. Wakionekana kufurahia kucheza ala ya muziki. Msichana wa katikati ana tabasamu pana huku wengine wakicheka kwa furaha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amevaa vipokea sauti masikioni akitumia kompyuta. Anaonekana akifurahia kile anachokifanya pengine akiskiliza muziki au akifanya kazi.

Baba na binti yake wanajifunza kuchora pamoja. Binti anaoneka kuchora kwenye ubao wa kuchorea, huku baba yake akiimtazama kwa makini.

Mwalimu wa kike anafundisha darasani akitumia ubao wa kijani. Mwalimu wa kiume amesimama karibu akifuatilia kwa makini. Wanafunzi wanajifunza Sana za kifisikia wakipokea elimu muhimu kwa maendeleo yao.

Binti mdogo na mwanamke uenda mama yake, wanawaziliana kwa kutumia lugha ya ishara. Binti anaonekana kuelewa akishika mikono yake kuashiria majibu.

Mtoto mwenye tabasamu la furaha ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wenye waya na shanga. Michezo ya aina hii ni muhimu kwa watoto wenye ulemavu ikiwasaidia kujifunza na kukua.

Mwanamke anafundisha wanafunzi watatu walemavu. Wanafunzi hao wameketi wakichora na kupiga rangi kwenye karatasi. Mmoja wap yuko kwenye kiti cha magurudumu.